Watu hawa ambao wamevaa sare zinazofanana, wamevaa kofia. Wote wameshika mizigo kwa rangi yake nyeupe, wakiwa wamebeba mifuko yao. Pale kwenye kuna viti nyeupe.

Mwanaume mmoja ambaye amelazwa pale kitandani akiwa ameangalia juu, kando yake daktari ambaye amevaa nguo zake za hospitali akiwa ameshika mashini ili isaidie kutengeneza meno huyu mgonjwa.

Mwanamke mmoja ambaye amevaa suti lake la kiasi nyeusi, akiwa oale amevaa miwani kama amesimama kando ya mtoto. Mtoto huyu akiwa ametoka kuzaliwa anavalishwa nguo.

Wanaume hawa wote wamevaa nguo sare zinazofanana mmoja akiwa amevaa miwani wakiwa katika chumba cha oparesheni halafu pale kuna mtoto ambaye anafanyiwa oparesheni.

Mwanamke mmoja kwa sare zake nyekundu akiwa ameketi katika kitanda na kando yake ni mwanaume mmoja kama ameshika toto. Huyu mtoto huenda ametoka kutoka kuzaliwa. Mwanaume huyu amevaa shati lake nyeusi.

Mwanamke mmoja ambaye amevaa koti lake nyeupe akiwa ameketi pale kona ya mlango. Kando yake kuna mtoto kijana .Huyu mwanamke akiwa ameshika kalamu yake akiandika katika karatasi ya nyeupe.

Chupa hizi, chupa nne ,moja ikiwa imeanguka zingine zikiwa zimesimama chupa zote zikiwa na maandishi ambayo imeandika Measle mumps .

Ng'ombe hawa watatu, wawili wakiwa wamelala pale kwa rangi yao nyeusi wamelala katika nyasi alafu kando yake kuna ng'ombe mmoja ambayo imesimama.

Boksi hizi zikiwa rangi tofauti tofauti, zote zikiwa na maandishi mbele yao, hasa zikiwa zimewekwa kwa meza hii nyeupe, hizi hasa boksi huwa imebeba dawa tofauti tofauti.

Dawa kwa boksi mbili kwa chupa mbili wa rangi yake nyeupe, kando yake kuna boksi iliyo na maandishi. Hizi chupa zikiwa na maandishi alafu ikiwa na kindo ya rangi nyeusi.

Mwanaume mmoja ambaye amevaa shati lake nyeupe kama ameshika mti, alafu kando kuna nyuki ambayo ime toka katika hio mti, hapa ni katikati ya msitu ambalo ule mtu anachapa hawa nyuki.

Dawa hizi kwa rangi nyekundu ikiwa pale katika meza kama imetoka katika hiyo chupa nyeusi halafu pale kuna karatasi iliyo na rangi tofauti tofauti iliyoko kando.

Pale kuna madishi ambayo imeandikwa Dentalcare alafu pale juu kuna televisheni ambayo inaonyesha mwanaume mmoja aliye na rasta kama anacheka alafu happa kuna mlango ya kioo.

Mwanaume mmoja ambaye amesimama kando huku ameshika mguu ya huyo mgonjwa ambaye amelala katika hii kitanda kama ameangalia juu huenda anafanyiwa mazoezi kwa hiyo miguu yake.

Hawa ni washabiki ambao wamekuja katika kiwanja ili kuonyesha sapoti timu ambao wangetaka kuibuka ushindi. Mwanamke mmoja ambaye amevaa shati lake imeandikwa Kenya na ameshika bendera ya Kenya.

Mschana huyu akiwa ameketi pale katika kiti alafu kando yake kuna daktari ambaye amevaa koti lake nyeupe na akashika sidano huku akiwa anapea chanjo huyo mwanamke kupitia mkononi mwake.

Mwanamke mmoja ambaye amevaa koti lake nyeupe, akiwa amesimama pale kona ya nyumba. Hapa kuna kijana mmoja, akiwa ameketi katika chumba hii. Halafu pale tena kuna kitanda moja.

Daktari mmoja akiwa amemlaza mwanamke mmoja mjamzito kuangalia juu . Huyu daktari anatumia huyu mwanamke kuwafunza kina mama wengine mjamzito jinsi ambavyo wanafaa kufanya wakati huo.

Wanawake hawa wawili, mmoja akiwa amevaa shati nyeupe, akiwa amesimama, alafu pale kuna ubao wa rangi nyeusi, ikiwa imeandikwa na maandishi ya nyeupe, huyo mwanamke akiwa amesimama huenda anawafunza.

Gari moja ikiwa imeanguka, alafu pale tena kando, kuna gari ambayo imeanguka, hapa kwa barabara kuna maji mingi ambayo imepita, pahali hapa kuna watu ambao wanapita barabara, kando yake.

Mwanaume huyu mmoja ambaye amevaa koti lake nyeupe ame keti akiwa ana andika kama pia amevaa glosi ya rangi nyeupe. Pale katika meza yake kuna vichupa mingi, kuna vitabu alafu tena kuna mashini.

Wanaume hawa wawili amabao wamevaa sare zinazofanana alafu pia wamevaa glovu yao nyekundu wakiwa wameshika plastika kumwaga, huenda ni vitu za hatari katika hiyo plastiki.

Chupa mbili ndogo kwa rangi yake nyeupe ikiwa imeshikwa na mkono alafu kuna sindano anatoa dawa kutoka hiyo chupa moja. Chupa hizi zikiwa na kifuniko nyeusi, nyekundu

Daktari ambaye amevaa koti lake nyeupe, akiwa anamsaidia huyu mwanaume kufanya zoezi, wote wakiwa wameinama. Huenda anamsaidia kufanya mazoezi ya mkono, sababu huenda alipata ajali.

Pale kuna chupa ambaye iko na maandishi ime andikwa Polio vaccine injection 20m , alafu kando yake kuna sindano, alafu pale kuna kitu kwa rangi nyekundu.

Akina mama hawa wamasai kuna wenye wameketi chini halafu kuna wenye wameketi katika kiti. Kando yao kuna msichana mmoja ambaye amevaa suruali yake nyeusi na shati lake nyeupe akiwa amesimama mbele yao.

Wanaume hawa wanne wote wamevaa gauni nyeupe wakiwa wamevaa tena gloves kwa rangi nyeusi wakiwa wanasafisha huku hospitali alafu pale kitanda kwa kona kuna imetandikwa leso rangi yake nyeupe .

Barabara hili, kumekua na machi mingi, bale kuna mwanaume mmoja, ambaye anasukuma pikipiki, alafu nyuma yake kuna kari, kwa rangi yake nyeube, nyeupe, ikiwa imeenda kwa pande ingine, huenda kumenyesha mingi.

Mwanaume mmoja ambaye amesimama katikati ya maji, kando yake pia kuna mwanamke, wote wakiwa kwa makazi wao maji huendea maji imeharibu hio mali.

Mwanaume mmoja ambaye amevaa koti lake nyeupe akiwa katika ile duka akiweka ama akipanga dawa za rangi tofauti tofauti. Pia amesimama kando ya dawa hizo.

Mwanamke mmoja ambaye ameshika mtoto amemleta ili apewe chanjo, mbele yake kuna mwanaume mmoja ameinama hukua akipea chanjo kupitia mdomo alafu kando kuna wafanyi kazi wengine wamevaa sare ambazo zinafwanana.

Mwanamke mmoja ambaye amekaa pale kwa kiti na ameshika mtoto. Kando yake kuna daktari ambaye amevaa koti lake nyeupe. Hapa wakiwa hospitali huyu daktari ameshika kitu kwa rangi nyekundu.

Wafanyikazi wanaume watatu wakiwa wamevaa sare zinazofanana wakiwa mbele ya nyumba ambayo imeporomoka. Pale kuna mwanaume pia umekuja ili waweze kusaidia.

Mwanaume huyu ambaye amelala katika kitanda ule kwa rangi yake nyekundu akiwa amelala kama ameekelea juu. Kando lake ni daktari ambaye amevaa koti lake nyeupe akiwa anafanyia zoezi mwanaume huyu katika mguu yake.

Hapa ni soko ambapo pale kuna wafanyikazi ama wanunuzi wakowa wameketi pale halafu kando yao kuna mboga ya kabeji halafu kuna pale tena mboga ambazo zimewekwa katika gunia ile.

Boksi moja kwa rangi yake nyeupe ikiwa na maandishi pale halafu kando yake kuna chupa ambaye iko na kifuniko yake nyekundu halafu tena kuna sindano nne ambazo zimewekwa pale.

Mtu ambaye anatoa dawa , kutoka hilo chupa, chupa iliyo kwa rangi yake nyeupe , anatoa akieka mkono, huenda anataka kumeza, ametoa dawa mbili.

Hii mkono ikiwa imeweka dawa kwa rangi yake nyeusi hasaa hapa akitoa katika hii chupa ya nyekundu maandishi na chupa yenyewe nyeupe.

Moshi ya rangi nyeusi ikiwa inapanda la juu, pale magari mawili ikiwa na ajali wakachomeka, hawa watu wanakimbia pale ili kuona kile kilichotokea.

Maji haya kwa rangi yake nyeupe. Ikiwa pale katika chumba hilo. Pale kuna nyumba tatu ambayo kwa mabati yake ya pili ikiwa nyeupe. Kumekuwa na mvua mingi.

Chupa hili moja ambalo mbele yake kuna maandishi imeandikwa muscle mumps rubella vaccine . Kando yake pia ikiwa na sindano. Hizi zikiwa katika meza.

Ofisi hii ikiwa imeandikwa huduma Kenya, pale kuna mwanaume mmoja ambaye ameketi kama amevaa sare zake za kazi halafu kando yake kuna wanaume watatu huku wameketi wakiangalia huyo mkubwa wao.

Watu watatu, ikiwa ni mwanaume mmoja na wanafunzi wawili wakiwa wanapita maji, pale kando kuna kondoo watatu kwa rangi nyeupe, alafu pale mwisho kuna watu ambao wamekusanyika kama wamesimama.

Kina wamama wameleta mitungi pale ili waweze kuchota. Kuna muislamu mmoja mwanamke ameinama akiwa anachota maji halafu hapo kando kuna mwanaume mmoja ambaye anatembea akielekea pale.

Kume kume kumekuwa na moto ambayo imechoma vitu. watu wamekuja kwa wengi ili kuhudhuria ama kuona kilichotendeka. Hapa kuna msichana moja ameketi chini katika mbao ambayo ambyo imechomeka

Mwanamke mwisilamu ambaye ameleta mtoto wake pale hospitali ili apewe chanjo. Kando yake kuna daktari ambaye amekaa pale akiwa anapea chanjo huyu mtoto kwa mguu wake.

Mwanamke mmoja ambaye amekuja pale hospitali akimleta mtoto wake apigwe chanjo. Pale kuna daktari ameketi ili ampee chanjo huyo mtoto kupitia mdomo. Pale tena kando kuna wanawake wawili wamesimama.

Dawa hizi zikiwemo katika chupa hii, hizi dawa ama hizi chupa zikiwa na maandishi hapo imeandikwa ikiwa kwa rangi yake nyeupe hapo kando kuna kitabu ambayo imechorwa.

Daktari mmoja akiwa pale akihakikisha kuwa mtoto huyo mdogo iko sawa, yeye ameenda pale kuangalia afya ya huyo mtoto ilhali huyo mtoto ambaye hana nguo amekaa kimya.

Mwanaume huyu ambaye ameketi na amefunga kofia lake nyeusi akiwa amekuja ili apewe chanjo. Daktari ambaye amevaa koti lake nyeupe, akiwa ameshika sindano ili aweze, kupea chanjo huyu mwanaume.

Mwanaume moja ambaye ameketi pale akiwa ameshika chupa tatu, hii akiwa amevaa nguo zake zikienda alafu nyuma yake kuna boksi ambazo zimepangwa kwa laini, pale corner tena kuna kitanda kwa rangi yake nyeusi huyo akiwa tayari labda kwenda kusafisha mahali.

Rais mkuu wa Jamhuri ya Kenya William. Nyuma yake kuna jaji kuu wa Kenya akiwa akopale, akiwasalimia wajaji wake.

Hii ni picha ambayo inaonyesha kumeporomoka kwa vitu kwa kunyesha mingi, kumenyesha mingi na imeharibu miti alafu kuna watu wengi ambao wamekuja kushughulikia ama kuona kile ambacho kimetokea pale katika barabara.

Wanaume hawa wawili wote wamevaa gauni ama nguo kutoka chini hadi chini nguo yao nyeupe wakiwa wanasafisha pale hospitali kuhakikisha kuwa uchafu yote imetoka wakitumia teknolojia ya kisasa.

Hapa kuna mwanaume mmoja ambaye amevaa koti lake nyeupe. Yeye ameshika mtungi akiwa katikati la shamba. Huenda anatoanisha ili kuhakikisha kuwa hakuna vidudu ambayo itaua hiyo maharagwe ili maharagwe iive ikiwa na afya nzuri.

Msichana huyu ambaye ameketi kando ya maji akiwa amevaa shati lake imeandikwa Kenya, yeye ameshika karatasi ambayo imeandikwa Paris twenty twenty four qualifer huenda yeye aliyekua mmoja wao wa wachezaji wa mchezo huo.

Hizi ni dawa ambazo mtu huwa anakula wakati anaposikia maumivu katika mwili, dawa hizi mtu anakula ili kuzuia maugonjwa ya baadaye na tena kumpea nguvu, tena inampea afya nzuri na tena inampea ngozi ambayo inahitajika.

Kumekuwa na mporomoko wa nyumba. Pale kuna nyumba ambayo imeporomoka, alafu kando yake kuna fundi ambao wamevaa sare ambazo zinafanana wakiwa wakiangalia. Hii kuporomoka kwa nyumba inaeza kuwa imeharibu mali za watu ama pia inaweza leta ajali na kuwaua watu waliokuwa huko ndani.

Hapa inaonyesha kuwa kumekuwa na kumoto. Moto hii imechoma vitu za watu. Hapa watu kumekuwa na moto halafu imechoma msitu ndio maana kuna miti pale halafu haijapata usaidizi yoyote ama watu hawajajua kilichotokea pale katika msitu.

Baba mmoja amekaa pale akiwa ametoa shati lake ili afanyiwe chanjo, daktari pia pale ambaye amevaa sare za kazi ameinama ikiwa anatafuta huenda sindano ili ampee huyu mbaba chanjo ambayo inatakikana.

Hizi ni dawa za kienyenji, ambazo kuna chupa hizi zikiwa zimejaa dawa. Kando yake, kuna kuna maandishi ama ambayo yameandikwa jinsi dawa hizo zinatumika na bei.

Hawa ni watu, ambao watu tofauti, kuna wanawake, wanaume na watoto. Kuna wenye wameketi kwenye kiti la nyeupe ilhali kuna wenye wameinama. Wote wakiwa wameeka mikono zao juu.

Mwanaume mmoja akiwa anakimbia pale katika msitu. Yeye, huenda anakimbia ili aweze asikulwe na nyuki. Kuna hawa nyuki ambao wametoka wakiwa wanamfuata huyu mwanaume.

Hawa kuna mtoto akiwa katikati alafu pale wazazi, huenda huyu mtoto amekua na shida ya kutembea huenda wazazi wanafanya zoezi ile mguu yake ikue na nguvu na aweze kutembea.

Daktari hawa watatu wote wamevaa koti lao nyeupe; ikiwa wanasiadia msichana ambaye ni mgonjwa kuzunguka ama kufanya zoezi ili akuwe na nguvu tena na arudi afya venye alikuwa kabla.

Kuwa kumekuwa na ajali ambapo magari yamevujika kumeleta kuchomeka. Watu wameenda pale ili kuhakikisha ama kuona kile ambacho kimetendeka katika barabara huu, huenda kuna watu wamekufa katika hiyo ajali.

Dawa hizi, zikiwa zimewekwa katika meza. Hizi dawa zikiwa tofauti zikiwa na rangi tofauti manake inaponya dawa magonjwa iliyo mwili tofauti tofauti.

Wanafunzi hawa wakiwa watatu. Wasichana wawili na kijana moja, wote wakiwa wamebeba chupa ya maji. Pale kuna mwalimu ambaye amekaa pale kuhakikisha kuwa wamechota maji kwa njia inayofaa.

Hapa ni katika chumba cha oparesheni, ambao madktari ambao wamevaa sare zinafanana wakisimama pale, alafu kuna mtu amelala kwa kitanda ili aweze kufanyiwa oparesheni.

Hapa ni hospitali ambapo kuna moja ambaye amekaa kwenye kitanda ili aweze kusaidika, kando yake kuna daktari wawili ambao wanatibu huyo mgonjwa.

Kwa hii meza ni meza nyekundu kando yake ni dawa nyekundu tatu alafu katikati ni sindano, hizi ni dawa ambazo hutumika kuchanja watu wakubwa ili waweze kuzuia magonjwa.

Wanawake hawa wawili. Wote wakiwa kuna mmoja ambaye ameshika speaker akiwa na anatumia kuzungumza. Mwingine akiwa ameshika leso ameweka kwa mgongo, wakiwa wanatembea katika mtaa huo.

Hapa ni soko, soko hii ambapo kuna ndizi imepangwa ndizi yenyewe imwekwa kwa laini vitu tofautitofauti halafu pale chini kuna nyanya. Mkulima ameleta vitu zake akaiweka pale kwa kibanda ili akauze. Amepanga vizuri kwa laini ili mwuzaji akipendezwa na yeyote aweze kununua.

Chupa hili kwa rangi yake nyeupe alafu pale ndani kuna dawa. Hasa hii chupa kuna maandishi ambayo imeandikwa vitamin D izi ni orodha ambayo mtu anafaa kufuatilia anapo tumia dawa hizi.

Hizi ni vifaa za kitamaduni ambazo hasa watu wa kitmaduni walikuwa wanatengeneza kitambo wakaidekoreti alafu wanachukua pale soko, waweze wakauze hizo katika kibanda zao.

Chupa hizi ikiwa ndani yake ni dawa, hizi ikiwa ni vitu tofautitofauti hasa, za kitamaduni ambayo watu wa kijamii huwa wanaifwata.

Ofisa mkuu ambaye amevaa nguo zake nyeusi , akiwa pale anaosha mkono yake . Yeye akiwa anaosha mkono yake akitumia sabuni ili kuhakikisha kuwa imekuwa safi.

Wanaume hawa wawili wote wakiwa wameshika plastiki ama chupa mbili, wote wakiwa wamevaa koia huenda wamebeba vitu hatari ambazo inahitajiki kiajili kubwa.

Kumekuwa na ajali ambapo magari mbili yamegongana na kuchomeka. Pale watu wamekuwa wengi ili waweze kuona kile ambacho kilitendeka na kuhudhuria. Pale kuna watu wengi.

Mwanamke huyu ambaye ameshika mtoto ya chanjo kando yake, kuna daktari akiwa anapea chanjo huyo mtoto kupitia mdomo halafu pale kuna daktari wengine wakiwa wametazama.

Mwanamume huyu ambaye amevaa koti lake nyeupe akiwa katika chumba la kisayansi. Yeye ameshika dawa alafu ameshika sindano ilikutoa dawa.

Wanaume hawa wawili wakiwa wanasanya takataka hizo ambazo ziko kando ya barabara. Pale kuna pikipiki moja ambayo inakuja hivi ikipita hapo barabara.

Hapa ni katika chumba la oparesheni, ambao madaktari ambao wamevalia sare zao zinazofanana zinasimama pale, alafu kuna mtu ambaye amelala kitanda ili aweze kufanyiwa oparesheni. Tena kuna msichana amekaa kando.

Daktari mmoja akiwa pale akiwa ameshika mtoto kama ameketi kwenye kiti hio ili awe kwa leso yake nyeupe, ikiwa yeye anafunza mama huyo mtoto jinsi anafaa kueka huyo mtoto.

Hapa kuna mama amesimama katikati ya watu alafu kuna watu wamemzunguka huyo mama wakiwa wamekaa kwa viti, huenda huyo mama ndio mwalimu wao ama amekuja kuelimisha hawa wafanyiwatu inaweza kuwa yeye ndio mkubwa wao ambaye anawaelimisha jinsi ya kazi ama vitu ambavyo inahitajikana.

Aliyekuwa gavana wa Kisumu wanamume mmoja, akiwa ametembelea hapa chumba ya hospitali ya watoto. Kuna watoto ambao wamelazwa katika kitanda hiyo. Akiwa nyuma ya hiyo cover na kuna mwanamke mmoja.

Hizi ni dawa za kulevya ambazo inapatikana. Vijana huwa wanaitumia ilhali sheria ya Kenya hairuhusu. Huwa wanaficha halafu wanaitumia. Hii inaeza haribu miili yao na tena haipatikani.

Dawa hizi za chupa zikiwa mingi kwa rangi tofauti tofauti zimepangwa kwa lanini alaf mbe kuna zile zimetayarishwa huenda ziko tayari kumezwa na mgonjwa.

Hapa ni hospitali ambapo kuna vitanda ambapo hapo watu huwa wamelazwa wagonjwa wanalazwa pale. Wamewatandika hizo vitanda kwa lese nyeupe.

Kuna mama mmoja amelala kwa kiti kama ameangalia juu, alafu kuna daktari wawili. Mmoja akiwa ameeka mashini katika mdomo ya huyu mama, alafu daktari mwingine akiwa anamulika ama kuona tatizo ya hiyo meno.

Huyu ni daktari akiwa pale kama amemshika mtoto ama anapea chanjo. Mtoto ambaye amewekwa pale kitanda. Kando yake kuna mamake ya mtoto akiwa anamwangalia ama amebeba mtoto ili apewe chanjo na huyo daktari.

Huyu mama amelazwa kitandani akiwa ameangalia juu, alafu daktari akiwa amevaa nguo lake la kazini na akavaa glovsi ameeka torch katika mdomo wa huyo mama, huenda aakishe ama kuponya meno.

Kuna daktari mmoja ambaye amevaa suti lake ,alafu hapo kwa kitanda, ametandika. Huyu daktari akiwa anatandika kitanda hili ambalo haswa huwa inatumiwa na wagonjwa ili mgonjwa yoyote akiwa ameainikwa aweze akakuja akalala hapo.

Mama mmoja akiwa pale anashika mtoto huenda ni mtoto wake akimvalisha nguo, mtoto akiwa katika kitanda yake ndogo nyuma yake kuna leso ya huyo mtoto.

Kwa hii chupa kuna dawa, kuna chupa mingi ambayo ndani yake kuna dawa ambayo husaidia ama hupewa watoto walio na miaka kumi na kwenda chini ili wawe na afya nzuri na kuzuia magonjwa ya baadaye.

Hapa ni mwanaume mmoja akiwa amelala kwa kitanda akiangalia juu na amefungwa kwa mkimiyo alafu kando yake ni daktari akiwa ako tayari kumsaidia huyo mgonjwa.

Daktari wawili, wote wamebeba mtoto. Wameekelea hawa watoto katika kitanda, alafu kando yao kuna mama mzazi. Huenda hawa ni watoto wake. Ye huenda ametoka kuzaa hawa watoto wake mapacha.

Hizi ni chupa vidogo vidogo, zilizo kwa rangi tofauti ama kwa color tofauti ziko na iliyo na shepu tofauti tofauti, hasawa huwa inatumika pale katika misitu.

Mama moja akiwa pale kupewa chanjo na daktari. Nyuma yao kuna watu ambao wamekaa kiti wakiwa kwenye laini wakingoja pia kupewa chanjo na madaktari.

Hii ni dawa kuna dawa iko kwa chupa ambayo alafu nyuma yake kuna dawa zingine ya rangi nyekundu tatu alafu kuna dawa ingine ya rangi nyeusi tatu zote zimewekwa katika hiyo meza.

Huyu ni mwanaume ambaye amevaa koti lake nyeupe, wakiwa wamefunga mdomo. Huenda wanafanya sayansi ama kuhakikisha kuwa wametoanisha uchafu katika hilo hospitali.

Daktari mmoja akiwa amesimama pale kama ameshika ama kutoa hiyo dawa katika hiyo chupa kutumia hiyo sindano ndani. Yeye akiwa amevaa koti la hospitali ama ya kazi huenda akiwa tayari kuchanja mtu kutumia hiyo dawa.

Hapa kuna mgonjwa amelala akalazwa pale hospitali, halafu mwenye amekaa pale ni daktari akiwa anamsaidia, halafu kuna mwenye daktari mwengine amesimama pale huenda anamsaidia daktari kumletea kile ambacho anahitaji.

Hapa kuna wanawake wawili na wanaume wawili. Mwanamke mmoja na mwanaume mmoja wamevaa sare za kazi, alafu katikati kuna mtungi. Inaezakuwa wanafunza hii familia jinsi ambavyo hii mtungi inafaa kutumika.

Pale kuna daktari ambaye ako ndani akifanyayo mtoto chanjo. Kuna mtoto akiwa hapo ndani huenda achafika kilo ambayo itachekana. Huyo daktari ni kama anapea huyo mtoto chanjo ama dawa inayostahili ili aweze kuongezeka kwa kilo.

Pale kuna msichana mmoja, ambaye ameketi kwa kiti, ili apewe chanjo. Kando yake kuna mwanaume ambaye amevaa koti lake nyeupe. Alafu kando kuna boxi ama mfuko ya kuweka dawa. Ni msichana akiwa anapewa chanjo katika nyumbani mwake.

Wanaume wa Saba wanaonekana wote wamefaa sare zinazofana Kila moja wao amepepa mtungi, wote wakiwa katikati ya shamba uenda inaweza kuwa ni mahindi ama maharagwe wakiwa tayari.

Hapa kuna mama moja ambaye amevaa glavu zake. Kando yake kuna wafanyikazi, watu wamekimbia huenda wametembea kwa mji kutoka soko moja hadi nyingine, huenda akiwapea watu chanjo.

Hapa kuna mwanaume moja ambaye amekaa kwa kiti kama ameangalia juu. Alafu kando yake kuna daktari. Huyu mgonjwa ni za kwako. Umekuwa na matatizo ya meno. Ndio maana daktari amefungua mdomo lake ili akakisie kuona hilo tatizo.

Hapa kuna wagonjwa wawili. Pale kuna mama ambaye yuko pale akipewa chanjo na daktari. Kuenda kuna laini ya watu wakubwa ambao wangoja kupewa chanjo.

Wanawake ambao wamekuja kuchukua watoto pale walikuwa wanakuza cheche kama kuibuka kujwa na maradhi ya kimwili.